Watu wanafurahia jinsi ambvyo wanatumia teknolojia kupitia mtandao. Wanatumia tarakilishi zao ili kuweza kufanya mambo mengi ili kuwwezesha pia kuongea na wenzao ambao wako mbali nao.

Mama anatumia tarakilishi yake ili kuweza kuzungumza na wenzake, ambao, wanafanya kazi kwa pamoja, anaweza kuandika kwa sababu ameshikilia kalamu, na kando kuna makaratasi, au vitabu ambazo ataweza kuandika vitu za maana zile wataweza kuzungumza.

Msichana ameweza kukaa kwa stairs aking'ang'ana kuangalia tarakilishi yake. Kando pia kuna wenzake , ambaye pia yuko makini sana akiwa anaangalia kile ambacho anachokifanya.

Msichana anafanya kuzungumza na watu ambao anafanya nao kazi ofisini kwa kupitia tarakilishi. Ameshikilia kalamu na kitabu ile aweze kuandika kile ambacho anataka kukiweka ili aweze kufahamu baadaye.

Mwanafunzi anajifunza kwa kupitia tarakilishi, anasoma kwa kutumia, huu muundo wa teknolojia na anaelewa ndo maana ameweza kushika kitabu na kalamu, ili aweze kuandika kile ambacho anasikia, na kile ambacho anaelewa.

Mwanamke ambaye amevalia nguo za kihindi anazungumza na wenzake kwa kupitia simu au tarakilishi yake. Anafurahi sana. Amevalia vitu kwa masikio ambazo zinamuwezesha kile ambacho wenzake wanazugumza kuhusu.

Mfumo wa kiteknolojia pale ambapo mtu huwa anatumia tarakilishi ili kuweza kufanya mikutano na watu ambao anafanya kazi nao. Wanaweza kuzungumza na kuweza kuweka majadiliano ambayo yanahusu kazi.

Mwanafunzi kijana, yuko makini sana pale ambapo anaangalia tarakilishi yake, mwenzake anaangalia kile anafanya na anafuata pia yeye, ana, wana, wanaagizwa na mwalimu, nao wanafuata kwa njia ambayo inastahili.

Mwanaume na mwanamke, ambao wako kazini, wanasaidiana kwa kutumia tarakilishi, mwanamke, ambaye amevalia miwani ya kupendeza, anamwonyesha mvulana huyu, jinsi ambavyo ataweza kutumia wakati ambapo watafanya kazi ofisini.

Msichana ambaye anatumia tarakilishi yake kufanya mazungumzo ambayo yanahusu ofisi ,na wenzake pia wanaweza kuzungumza na kuelewana na pia kufanya mambo mengi kama vile kucheza michezo ya kompyuta.

Kijana mdogo ameketi mbele ya tarakilishi. Ameshikilia kitabu, kando kuna kalamu, rula na raba ambayo ataweza kutumia na kuandikia kile ambacho anazungumza na mwalimu wake kwa kupitia tarakilishi yake.

Mwanamke anaweza kuongea na watu ambao anafanya kazi nao, kwa kutumia teknolojia. Tarakilishi yake inamwezesha kuona, na pia kufanya mazungumzo, ili kuweza kuelewana na kupanga vile ambavyo kazi inastahili kuwa.

Mwalimu anafunza wanafunzi somo la kiteknolojia. Wanafunzi wanafurahi sana kuona wanaweza kuelewa kile ambacho wanaonyeshwa na pia wanaweza kupata fursa ya kuuliza maswali bila uoga.

Mwanafunzi anasoma kwa kutumia tarakilishi. Ameshika kalamu yake ambayo ni penseli. Anachora michoro ambayo anaweza kupatiwa na mwalimu yule ako ndani ya kompyuta. Anamweleza vile ambavyo ataweza kufanya.

Mwanaume ameweka meeting kwa njia ya teknolojia. Anaweza kuzungumza na wafanyikazi wake. Si lazima aende mahali walipo bali anazungumza nao kwa njia ya mtandao. Wanaweza kubadilishana mawazo na pia waweze kufahamiana.

Watu hujifunza mambo mingi kwa kupitia njia ya mtandao. Wanafunzi, madaktari na pia wanabiashara huweza kupata mambo mengi na ujuzi ambao huweza kuwasaidia kuendeleza mambo ambayo wanaendelea kufanya siku kwa siku.

Kijana anatumia tarakilishi yake ili kufanya mazungumzo na watu ambao huwa anafanya kazi nao. Ameweza kuwekelea kifaa kwenye masikio ili kuweza kusikia sauti ambazo wanazozitoa kwenye mtandao.

Msichana ameweza kuongea na wafanyikazi wenzake kwa kupitia tarakilishi hii, Anaweza kuwaona na kuzungumza kwa kupitia mtandao. Wanafurahi na pia wanaweza kubadilishana mawazo.

Muundo wa kidijitali ambao hutumika kwa kuonyesha watoto michezo. Huwa unavaa hiki kidude kwenye macho ili kuweza kuona kile ambacho watu wengine wanaweza kukiona.

Msichana yuko nje anatumia tarakilishi yake, ambapo ameweza kuvalia miwani na anaonekana akiwa mrembo. Kando kuna gari la moshi ambalo linaonekana limeweza kusimama kando.

Madaktari na manesi, hutumia teknolojia ili kufanya uchunguzi kuhusu magonjwa tofauti duniani. Pia hutumia dijitali kuwasiliana na madaktari wengine wa nchi zingine ili kujua mambo mengi yanayoendelea.

Wanafunzi wanne wanajifunza kwa kutumia tarakilishi. Wameweza kusimamiwa na mtu mkubwa mmoja ambaye anaangalia wasiwe kuharibu au kukosa kutumia vifaa vile ambavyo vinastahili kutumika.

Mwanamke anafurahi sana anapoongea na kufanya kazi kwa kutumia tarakilishi. Ameweka kando maji ya kunywa ili akisikia kiu, asikaende kutafuta maji mbali. Anaonekana mwenye furaha mno, maana yake imekua rahisi kwake kuitumia.

Kijana anaonekana yuko makini sana kwenye tarakilishi yake. Ameweza kuweka vifaa kwenye masikio ili kuweza kusikiliza vizuri kile ambacho anachoangalia ndani ya kompyuta yake. Ameshikilia kitabu na kalamu anaandika kile ambacho anakiskia.

Mfumo wa kiteknolojia ambapo mtu anaweza kucheza michezo au kuona jinsi vitu vinavyoundwa kwa muundo wa teknolojia. Ni mfumo ambao umeweza kukuja majuzi.

Mvulana mdogo anafurahi kwa sababu ameweza kuonyeshwa jinsi ya kutumia tarakilishi . Babake ameketi kando, anamwangalia vile ambavyo anavyotumia. Kando kuna kitabu ambacho anaweza andika kazi ambayo anayoiona hapo.

Mwanafunzi ametulia kwenye darasa, ambalo wanafunzwa jinsi ya kutumia tarakilishi. Anaonekana kuwa ni mwanafunzi mwerevu sana. Yuko makini, anaangalia kile mwenzake wanafanya, pia yeye anakifwata.

Watu hutumia tarakilishi ofisini, ili kuwapa mawazo vile wataweza kuendeleza kampuni yao na pia kuona vile kampuni zingine zinavyoendelea mtandaoni.

Mtoto ameketi anasoma kwa mfumo wa mtandao. Anatumia tarakilishi yake ili kuweza kumsikiliza mwalimu anapopasa ujumbe. Naye anaweza kupata kuandika kwa kitabu na wanaelewana na mwalimu wake.

Msichana anatumia tarakilishi yake kuweza kufanya mambo ambayo anahitaji yaweze kumalizika. Kama vile kuweka mikutano na watu ambao anafanya kazi nao, kuangalia picha ambazo ni za kidijitali pia.

Msichana aanafanya kazi kwenye tarakilishi yake. Ametulia kwenye kiti . Ameweka kalamu kando na kitabu mahali ambapo ataweza kuandika vitu muhimu atakapopata kwenye mtandao. Kando kuna picha ya familia yake.

Mwanaume anangangana kutumia tarakilishi yake, anaonekana kua makini sana ameshikilia kitabu na kalamu, anaandika kile ambacho anachokisoma ili aweze kukiweka kama kumbu kumbu.

Msichana ameweza kufurahia kwa sababu ameweza kutumia laptop yake imewezesha kufanya meeting akiwa kwa mtandao bila kusumbuka. Wengine wako kando pia wanaonekana kuwa na furaha kama yeye.

Mwanamume anaonekana akitumia simu yake na tarakilishi akiweza kuongea na wafanyikazi wengine ambao wamo kazini. Anaweza kuwapa maarifa mengi hata kama hayuko karibu na wao.

Tarakilishi hutumika pahala pengi, hospitalini, ofisini, kwa mabiashara na pia shuleni. Watu hutumia kwa kufanya utafiti na kuweza kuelewa mambo yanayoendelea duniani.

Mfumo wa kiteknolojia ambalo mwanafunzi hutumia tarakilishi ili kuweza kuongea na mwalimu kuhusu mitihani au maswali ambalo anawezakua anataka kumwuliza. Ni njia rahisi ya kuweza kuzungumza.

Mwalimu anaangalia jinsi wasichana wawili wanavyotumia tarakilishi. Anahakikisha kwamba wanaelewa kile ambacho wanachokifanya. Kando kuna kalamu na karatasi ambazo zimechorwa michoro.

Msichana anajifunza kwa kutumia tarakilishi. Ameshikilia kalamu na kitabu ili aweze kuandika kile ambacho anafanya msako kuhusu. Ili aweze kupata kumbukumbu pale ambapo hataweza kuwa na mtandao.

Msichana ameweza kufungua tarakilishi na kuweza kuongea na marafiki zake. Wanafurahia kwa sababu wote wameweza kuonana ana kwa ana kwa kupitia huu mfumo wa kiteknolojia.

Watoto hutumia vifaa vya kiteknolojia ili kuweza kuwa elimisha mapema kabla waweze kuwa watu wakubwa na pia wanapovitumia wao huwa na mwalimu au mtu mkubwa anayeweza kuwaonyesha jinsi ya kuvitumia vizuri ili wasiweze kuja kuviharibu na kukosa.

Darasa kubwa ambalo limeweza kuwekwa viti vingi ili pale ambapo wanafunzi wataweza kuja kuwa na mikutano au kuwa na masomo ambayo inahitaji wanafunzi wengi. Wataweza kuketi kila mmoja na hakuna ambaye ataweza kukosa mahali pa kusomea.

Shule ambayo watoto huwa wanasomea limeweza kuwekwa vitu ambayo wataweza kuchezea nje. Una mjengo mzuri sana ambao ni maridadi na unavutia watu kwa nje. Vioo vimeweza kuwekwa ili waweze kuona nje wakati ambapo hawasomi.

Bweni ni mahali ambapo wanafunzi huwa wana lala pale ambapo wamemaliza kufanya masomo yao au wamechoka. Kando kuna mahali wanaweza kuwekea viatu vyao wanazipanga kwa utaratibu ili wasiweze kuzisambaza kwenye hii mahali.

Nyumba ambalo wanafunzi huwa wanalala wakati, ambapo wamemaliza masomo yao. Zimeweza kutengenezwa vizuri, juu, kuna neti ambayo imeweza kufungwa vizuri, na kando kuna sheet ambazo wataweza kujifunikia pale ambapo baridi itakuwa mingi.

Nyumba ambalo mwanafunzi au mtu anaweza ishi na pia kuna mahali pa kupumzikia, kiti na pia tarakilishi ambayo anaweza tumia pale ambapo anataka kuongea na mwenzake.

Wanafunzi wawili wanacheza na mwalimu wao ambaye ni Kochi mpira. Wanonyeshwa jinsi watakapocheza mashindano yakitokea na vile wataweza kupiga goal wakati ambapo Watakuwa wakicheza na wenzao.

Mahali ambapo wanafunzi huwa wanakuja wanatulia wakisoma, au wakifanya kazi zao ambazo wameweza kupatiwa darasani, bila masumbufu yoyote. Huwa panakuwa ni mahali patulivu na pia, hapana makelele, ambayo yanaweza kuwasumbua wakati wanang'ang'ana, kufanya masomo yao.

Darasa ambalo limeweza kutengenezwa na kuwekwa madirisha makubwa ili kuweza kuingiza mwangaza pale ambapo stima zitaweza kupotea. Dawati zimeweza kupangwa kwa mstari mmoja kuwezesha wanafunzi kuchagua mahali wataweza kukaa pale ambapo masomo yataanza.

Darasa ambalo wanafunzi ambao huwa wanasoma somo la kiteknolojia huwa wanatumia tarakilishi kwenye hili darasa ili waweze kuelewa . Wamewekewa ubao mweupe ambao wataweza kuona vizuri pale ambapo mwalimu ataweza kutumia kuwaandikia kitu.

Wanafunzi wakimaliza masomo yao ya siku, huwa wanakuja kwenye mabweni au kwenye nyumba ambazo zimetengwa zao za kuweza kuwapumzisha. Kuna kitanda na pia kando kuna mahali wanaweza kuketi na kutulia ili kuweza kuendelea kusoma mambo ambayo wameweza kufunzwa darasani.

Basi kubwa ambalo ni la kubeba wanafunzi na kuwasafirisha maeneo mbalimbali kama vile wakiwa wanaenda matembezi yao ya mbali na kuenda kusoma nje. Huwa linawabeba na kuwapeleka na pia linawarudisha shuleni.

Karatasi ambayo inaonyeshana kukuwa wanahitaji watoto waweze kuingia kwenye hiyo shule ya CC STUDENT HOSTEL APPLICATION. Wanahitaji wanafunzi ili kuweza kuendelesha shule yao.

Mabweni ambazo wanafunzi huwa wanatulia ambapo wamemaliza masomo yao, hapa huwa wanapata fursa ya kulala, au kupumzika, wakiwa wanaongea na wenzake, wakielewana, au kupatiana mjadala vile siku yao imeweza kuwa.

Wanafunzi wame weza kuketi kwa pamoja, wamevalia sweta za rangi tofauti ili kuonyesha wametoka shule gani. Wamechanganyika ni wavulana na pia ni wasichana, wanangojea kuskiza mtu amabaye ataweza kuwa elekeza vile mkutano uta enda.

Darasa kubwa ambalo lina madawati na wanafunzi wameweza kutoka ili kuenda kucheza. Mbele kuna ubao ambao mwalimu huwa anatumia kuandikia ili wanafunzi waweze kushika mambo ambayo anayoyasema.

Darasa ambalo wanafunzi huwa wanaketi wakifunzwa na mwalimu wao kwa kutumia televisheni ambayo imewekwa mbele yao. Hapa, huwa wanafunzwa masomo ya kidijitali na pia kuwawezesha kujua vile ambavyo wanaweza kuwa wakitumia tarakilishi zao.

Meza na kiti vimeundwa kwa muundo wa kumwezesha msomaji kusoma vizuri bila kuchoka. Kitanda kimewekwa kando ili kumwezesha kupumzika wakati anapohitaji muda kidogo wa kujifikiria.

Nyumba ambalo limeweza kutengenezwa na kuwekwa vitanda viwili kando, katikati kuna desk na kiti ambacho wanafunzi wanaweza kuvitumia wakiwa wanasoma nyuma kuna dirisha ambayo inaweza kuingiza mwangaza mzuri kwenye hilo jumba.

Nyumba kubwa ambalo wanafunzi huwa wanalala wakati ambapo wamemaliza masomo yao darasani zimeweza kuwekwa kateini na pia neti ambazo huwasaidia wasiumwe na mbu usiku na kuweza kupata maradhi ya malaria.

Darasa nzuri na safi. Limepangwa viti na meza kwa ustaarabu. Mbele kuna ubao na deski ya mwalimu. Mwangaza uko mzuri sana kwenye hii darasa.

Vitanda viwili vimeweza kutandikwa vizuri sana, kuna neti ambazo zimekunjwa, kando kuna choo ambapo mtu anaweza kujisaidia, pia kuna kiti na meza ambayo mwanafunzi anaweza kutumia pale ambapo anasoma.

Darasa limepangwa dawati vizuri sana, juu utaona kuna vitabu, wanafunzi wamekuwa wakisoma. Kuonyesha kuwa wako michezoni, watarudi kuendelea na somo lao baadaye.

Kanisa kubwa lililo jengwa na kuwekwa viti vingi ili watu wanapokuja wasikose kupata pahala pa kuketi na kuweza kusikiliza injili ambayo padre ataweza kuwa hubiria.

Darasa kubwa ambalo limepangwa dawati. Ubao umewekwa mbele. Wanafunzi huwa wanasoma kwenye hili darasa. Linaweza kuingia wanafunzi wengi kwa sababu liko kubwa sana.

Wanafuzi wameweza kuketi darasani. Wametulia na wanaandika kile ambacho mwalimu wao anawafunza. Wanaonekana wako watulivu sana na kila mmoja ameketi kwenye dawati lake na anaandika kile ambacho wanasomeshwa.

Vitanda vimepangwa kwa mstari mmoja kuonyesha kwamba ni bweni la wanafunzi, pahala ambapo wao hupumzika au hulala wakati wamemaliza masomo yao ya jioni.

Pahala ambapo wanafunzi hukuja na kutulia na kuchukua vitabu kusoma panakuwa panautulivu na kuweza kumwezesha msomaji kusoma bila tatizo lolote.

Wanafunzi ambao huwa wanafanya somo la kiteknolojia, huwa wanakuja na kutumia tarakilishi hizi. Wao pia huwa wana mwalimu ambaye huwa anawaonyesha na pia wanasaidiana pamoja.

Nyumba ambalo limetengenezwa vizuri. Kuna mahali pa kusomea, kiti cha kuketia mtu akiwa amechoka, kabati la kuwekea nguo, juu, kuna mahali pa kuwekewa vitabu ambazo mtu amemaliza kuzisoma.

Maktaba na pahala vitabu vya aina vyote hua vimewekwa. Hapa mwanafunzi huja na kuchagua kile kitabu ambacho anachokihitaji kusoma na pia panakua pana utulivu mzuri. Ni mahali ambapo mtu hawezi kusumbuliwa.

Darasa kubwa ambalo limeweza kupangwa dawati kwa mstari mmoja, Wanafunzi wengi wataweza kuingia na kusoma na kuelewa kile ambacho mwalimu wao ataweza kuwafunza siku hiyo.

Jumba safi ambapo kuna vitanda viwili ambayo vimeweza kutandikwa vizuri. Kuna meza na kuna kiti ambazo humsaidia mwanafunzi kusoma ambapo anahitaji masomo. Kando yake kuna begi la nguo na pia kuna pahala pa kuwekea vitabu.

Kitanda ambacho mwanafunzi huwa anakilalia wakati ambapo amechoka kusoma. Kuna kiti na meza kando na pia dirisha linaonekana linaingiza mwangaza wa kutosha. Pahali penyewe panaonekana ni pasafi sana ila ni padogo.

Wanafunzi wametulia na wameketi kwenye nyasi, wakimsikiliza kochi wao wa michezo, jinsi wataweza kupambana na timu zingine pale ambapo wataweza kwenda kupatana na kucheza pamoja.

Vitanda vya double decker , vimepangwa kwa mstari mmoja. Eneo hili, wanafunzi hupumzika, au hulala wakati ambapo wamemaliza masomo yao ya darasani.

Nyumba ambayo wanafunzi huja na kulala, huwa wanapumzika hapa wakati ambapo hawana somo darasani ama wamemaliza masomo yao. Hua lina pahai pa kujisaidia na pia pa kuogea.

Nyumba hili ni la mwanafunzi. Ameweza kutandika kitanda chake vizuri. Kabati liko kando na kioo na pia kuna meza na kiti ambalo huwa analitumia akisoma. Mbele kuna msalaba kuonyesha kuwa ni mkristo na huwa anapenda kuomba.

Wanafunzi wanafunzwa na mwalimu wao somo la kidijitali kwa kupitia tarakilishi. Kila mmoja ameweza kupatiwa na kuweza kuelekezwa vile anavyostahili kuitumia bila kuwasiliana na mwenzake.

Vitanda vya double decker vimeweza kupangwa na pia kutandikwa kwa muundo mzuri ili wanafunzi wanapomaliza masomo yao waweze kukuja na kulala bila kusumbuka au kuanza kutengeneza vitanda.

Nyumba hii imeweza kuwekwa vitanda viwili, moja inaonekana kuwa ni double decker na hizo zingine ziko kando ni za wanafunzi za kutulia ama kulala ambapo wameweza kumaliza madarasa yao ama wamemaliza masomo yao.

Maktaba kubwa ambayo ina vitabu vingi zimeweza kupangwa kwa mpangilio. Watu wameweza kuketi wakiwa wanasoma wengine wanaandika. Huwa panakuwa pamenyamaza ili watu wasiweze kusumbuana.

Msichana anaonekana yuko katika maktaba anatafuta kitabu ambacho anataka kuenda kukisoma ameweza kuvalia barakoa ili asipate uchafu amabao unaweza kumfanya apate hali mbaya.

Darasa la kufunza wanafunzi teknolojia. mwalimu hufunza wanafunzi jinsi ya kutumia dijitali kwa kujiendelesha kimaisha na kwa kujikimu wanapokuwa mitandaoni.

Mama anapokea cheti chake ambacho ameweza kutuzwa na watu hawa kwa sababu ameweza kuhitimu masomo ambayo wameweza kuwa wakisomeshwa wanaonekana wana furaha sana pale ambapo wanampatia hiyo kadi yake.

Mwalimu ameweza kugawa vyakula vingi kwa sahani alafu anawezakuwapatia watoto mmoja baada ya mmoja ili waweze kupata na kula ili na waweze kushiba. Wakimaliza wataweza kufunzwa masomo kadhaa pia na kuweza kuelimishwa.

Wanafunzi shuleni wameweza kupatiwa maziwa, na wanakunywa wakiwa na furaha sana, mwalimu wao amesimama kando na kuwaangalia ili wasiweze kunyang'anyana, na pia wametulia vizuri wakiwa wanaangalia camera wakichukuliwa picha.

Wanafunzi wanafunzwa kutengeneza chakula ambayo ni ya broccoli . Wataweza kufunzwa na mwalimu wao aina mingi mingi ambazo huwa zinatumika kutengeneza chakula. Watatumia viungo vingi vingi kama vile tomato na vitunguu ili kuwawezesha kujua vitu vya kupika nyumbani.

Mwalimu anamzawadi mwanafunzi cheti chake, ambacho ameweza kukipata kwa kukamilisha masomo yake. Wanaonekana wako na furaha sana na wameweza kuwafurahia kwenye picha hii. Wameweza kuhitimu masomo yao vizuri sana.

Watoto wanafundishwa jinsi ya kupika, wanatengeneza carrot kwa kugrade ili waweze kutenegeneza chakula tamu, wengine anawaangalia na pia wengine wanaendelea kusaidiana ili kutenegeza na kuharikisha kazi hio rahisi.

Wanafunzi wamekaa kwenye darasa na wameketia dawati ambazo zimeweza kupangwa vizuri. Wanaonekana wanafuraha sana na pia wametulia. Kuna wengine pia wameweza kusimama kando ya darasa na wanasikilza mwalimu kile ambacho anawaeleza.

Wanafunzi wamepata siku ya kufanya michezo yao kwenye shule. Wanafanya kujumuiana na pia kujuana na wanafunzi wengine. Wanafurahi sana kwa sababu mwalimu wao anaweza kuwaelekeza na kuelewa kile ambacho wanaambiwa.

Wanafunzi wameweza kumaliza masomo yao darasani, wakati wa kula umefika wameweza kuandaliwa vyakula vitamu. Kila moja anapita na sahani yake akichagua kile ambacho anataka kuweka kwa sahani na kuweza kwenda kula.

Mwanafunzi mlemavu ametulia kwenye kiti chake ambacho ni cha kumsukuma kwa sababu hawezi kutembea. Kando kuna kitabu ambacho kimeweza kuchorwa na pia ametulia akiangalia mbele kile ambacho anafundishwa na mwalimu wake.

Kijana ana shida ya macho, anasaidiwa na mwalimu wake kutumia kidude au kifaa hiki kwa kuonyeshwa vile ambavyo ataweza kuongelesha watu atakapokifinya. Zina rangi tofauti juu na pia ni rahisi kwake kutumia.

Mwalimu anamfunza kijana ambaye ameweza kuketi kwenye wheelchair .Anaonekana ana ulemavu. Anaweza kumfunza kwa kutumia rangi tofauti ili iwe rahisi kwake kuelewa.

Mwanafunzi ameshikiliwa mkono na mwalimu wake akifundishwa vile anavyoviweka hivi vifaa mahali ambapo vinastahili. Vimeweza kuchongwa kwa muundo tofauti na pia kumwezesha kujua mahali ambapo zinafaa kuwekeka. Anaonekana ana ulemavu wa mkono ndio maana ameweza kushikiliwa mkono na kuonyeshwa pale ambapo inafaa kuwekwa.

Mwanafunzi ambaye ana shida ya macho anatumia kitabu ambacho watu walemavu huwa wanakitumia ili kusoma. Anatumia mikono yake ili kumwezesha kujua kitu ambacho anachokisoma.

Msichana anaongea na wenzake kwa kupitia tarakilishi. Ana ulemavu wa kuongea kwa hivo anatumia mikono yake, kwa kuonyesha ishara kuwa amependezwa na kile ambacho wenzake wameweza kukisema. Anaonekana anafurahia sana, na ana nywele refu ambayo ni mzuri.

Mwanafunzi mwenye ulemavu wa kusimama na pia anaonekana ana shida ya macho na mikono amefurahi sana. Kando kuna mwenzake pia mwenye anaonekana pia ni mlemavu wameweza kukaa mahali pamoja ili waweze kufurahi kwa pamoja.

Mwalimu ambaye amevalia miwani anamuonesha msichana mdogo kwa kutumia ishara za mikono kwa sababu msichana anaonekana ako na ulemavu wa kuongea, yeye ni bubu.

Msichana ambaye ni kibovu anafunza na mwalimu wake ambaye amevalia miwani, jinsi ya kutumia kitabu, ambacho huwa imekwa ili watu ambao wanaubovu wa macho kuweza kusoma na kuelewa kile ambacho wanafundisha.

Mama anaonesha mtoto wake mwenye ulemavu wa macho na pia ni mnono vile ambavyo ataweza kusoma na wanaonekana kuwa wakona furaha sana, kuonesha kuwa mschana anaweza kuelewa kile ambacho anachokiona. Maneno haya pia yanafurahisha vile anavo weza kuyatamka.

Wanafunzi wawili wenye ulemavu wa kuongea ni mabubu, wanatumia ishara ya mikono ili kuweza kuzungumza pamoja. Wanaonekana kuwa wanaelewana pale ambapo wanatumia ishara hii.

Mwanafunzi anang'ang'ana kusoma kwa kupitia vidole vyake, kwa sababu ana shida ya macho. Kitabu hiki kimetengenezwa spesheli, kwa watu ambao wana ulemavu wa kuona. Akitumia mikono yake, anaweza kusoma na kuelewa kile ambacho kimeweza kuandikwa.

Mtoto ambaye ana ulemavu wa macho ameketi chini na anafurahi kuweza kuona kipindi chake kwa kupitia tarakilishi. Anafurahi na pia anang'ang'ana kuiangalia kwa sababu macho yake yana shida. Anaonekana kuwa na furaha sana kwa sababu anafurahishwa na kile ambacho anaangalia.

Wanafunzi wameweza kuketi, wengine wana ulemavu wa macho wameweza kuvalia miwani nyeusi na anatumia mikono yake ili kusoma. Wengine wameshililia vitabu wanaweza kuandika kile mwalimu wao anawafunza kwenye ubao.

Mvulana mwenye ulemavu wa macho anaonekana anafuraha sana wakati ambapo anatumia kitabu ambacho kimetengenezwa spesheli kwa watu ambao hawaezi kuona. Anaweza kusoma na kuelewa kile ambacho anasoma kupitia vidole vyake.

Mtoto ambaye ana maumivu ya miguu au ulemavu. Amefurahi sana anaangalia picha pale ambapo anapigwa. Ameshikilia kitabu ambacho alikuwa anangangana kukisoma na kukielewa. Anaonekana mwenye furaha sana.

Mwanafunzi ambaye ameweza kuketia wheelchair anafurahia akiwa na mwalimu wake. Ameshika kalamu na anachora michoro ambayo ameweza kuelekezwa afanye. Anaonekana ni mwanafunzi ambaye anatii kile ambacho anaambiwa.

Mwalimu amekaa chini na watoto wadogo ambaye mmoja anaonekana ana ulemavu wa macho. Anafurahi sana kwa sababu ameweza kuwekewa vifaa chini ambazo anaweza kuchezea. Ameweza kushikilia mtoto mmoja mdogo ambaye ameweza kuzubaa.

Mwanafunzi ambaye ana ulemavu wa kuongea anatumia mikono yake ili kuwasiliana na mtu ambaye wanaongea na yeye kwa kupitia tarakilishi. Anaonekana ana furaha na ameweza kuvalia miwani ili aweze kuona vizuri.

Mtoto ambaye ana ulemavu wa macho anatumia vidole vyake ilikumwezesha kusoma kwa kitabu ambacho watu walemavu huwa wanakitumia kusoma na kuelewa. Hapa ataweza kusoma kile ambacho kimeweza kuandikwa na kuelewa kwa kutumia vidole vyake.

Mwanafunzi ambaye ana ulemavi wa mikono anaonekana akicheza na kadi ambazo zimeweza kuandikwa mahesabu. Anaonekana ni mwanafunzi ambaye anapenda hesabu sana na anafurahia kuzifanya akiwa pekeyake.

Msichana mdogo mwenye ana ulemavu wa macho amevaa miwani na anatumia rangi ili kuchezea na kumwezesa kujua tofauti ya vitu kwa kutumia rangi. Anaonekana ana furaha sana kwa sababu wenzake pia wanaonekana wanatumia rangi zenyewe.

Mzazi anaonyesha mtoto wake ambaye ana ulemavu wa mikono kusoma kwa kupitia tarakilishi. Mtoto anaonekana kuwa anashikanisha kile ambacho anafundishwa. Wanaonekana wanafuraha sana lakini mikono yote ya huyu mtoto inaonekana kuwa ilipata ajali ama alizaliwa namna hiyo.

Mwanafunzi ambaye ana ulemavu wa miguu, ameweza kuketi kwenye wheelchair .Anafunzwa na mwalimu wake kwa kupitia rangi, na pia anaonekana akona ulemavu wa macho, kwa sababu pia anashindwa kuangalia vizuri kile ambacho anachofunzwa na mwalimu.

Mwanafunzi ambaye amevalia barakoa akiwa na mwalimu wake, wanatumia vidole ili kuweza kuongea au kuelewana. Mwanafunzi ana shida ya kuongea ,ni mlemavu, ndio maana mwalimu wake anatumia mikono ili kumuonesha kwa ishara na wanaweza kuelewana.

Mama ambaye amevalia miwani ameketi chini na mtoto wake wakipiga gumzo. Wanaonekana wakiwa na furaha, mtoto anang'ang'ana kumwelezea mamake kwa kupitia njia ya vidole au mikono kwa sababu anaweza kuwa ana ulemavu wa kuweza kuongea.

Msichana mdogo ameweza kuvalishwa miwani kwa sababu ana shida ya macho. Ameweza kuketi na kutulia akichora kutumia marker ambazo zinaweza kumfurahisha akiendelea kuchora.

Mwalimu anamfunza mtoto mlemavu kwa njia ya kutumia picha zilizochorwa wanyama, kama vile kuku, simba, na wanyama wengine. Hii ni njia bora ya mtoto kuweza kushika vitu, kwa haraka.

Watoto watatu wenye shida ya macho wanajifunza kuandika na kuchora kwa kutumia rula spesheli ambazo zimeundwa kwa kuwawezesha kutumia bila taabu yoyote.

Mvulana ana ulemavu wa miguu na pia macho yanamsumbua. Anatumia mashine hii ili kumuwezesha kutembea na kuenda mahali anapohitaji kufika kwa haraka.

Watoto wawili walemavu, wanaonekana wakifurahia sana. Wametulia na wana elewana, wanaonekana kuwa na sura nzuri ,mmoja ana shida ya macho na mwingine ana shida ya ngozi.

Mwanafunzi mwenye ulemavu wa mguu ametulia kwenye mandhari mazuri yenye miti yaliyomea vizuri anasoma kitabu chake pahala ambapo pametulia na hapana usumbufu wowote.

Mwalimu ameweza kumuita mwanafunzi kwenye ubao ili aweze kujibu maswali ambayo ameweza kumuuliza. Mwanafunzi ameweza kujibu maswali mawili na wote wanaonekana kuwa na furaha.

Mama anamwonyesha mtoto wake mwenye ulemavu wa macho jinsi ya kutumia simu ili wakati ambapo ataweza kuja kumihitaji ataweza kupata kumpigia simu na kumpata mamake.

Kijana mabaye amevalia kifaa kinacho kumsaidia kusikia kwa masikio anatumia laptop yake kuangalia video na kusoma mambo mengine mengi.

Watoto watatu wamesimama. Mmoja ameketi kwenye gari la magurudumu mawili kuonyesha kuwa ana ulemavu wa miguu. Wamefurahi sana kwenye picha na pia wameva nguo zinazofanana za shule kuonyesha kuwa wanasoma kwa pamoja.

Kuna vitanda vingi ambavyo vimeweza kutandikwa vizuri kijana mlemavu ametulia kwenye kitanda akiwa na furaha ameweza kuwekewa miguu yake ya plastiki kando ili kumwezesha kutembea wakati anapo hitaji kwenda mahali.

Watoto wameinua mikono yao juu, wanataka kujibu swali mwalimu wao ameweza kuwauliza. Kando yao kuna kalamu au penseli za rangi tofauti. Mmoja ameshikilia kalamu ya rangi nyekundu, anaandika.

Mwalimu, anatumia vijiti vya rangi tofauti, ili kumfunza mwanafunzi, anayehitaji, kuelewa kutofautisha maneno, na vitu, kwa rangi.

Mtoto anaonekana kua na hali ya kilemavu, mama anangangana kumfunza jinsi ya kucheza na hivi vidoli. Ako makini sana anaangalia ili aweze kupata kile ambacho anamwonyesha.

Mwanafunzi mwenye ulemavu wa kuona vizuri anang'ang'ana kuandika kwenye kitabu. Anatumia kalamu za rangi mingi ili kuweza kutofautisha kati ya zile vitu ambazo anazoziandika.

Msichana mlemavu anafurahia sana kufunzwa kuchora. Wanafurahi sana ambavyo anavyochora na kuweza kuelewa vile anastahili kufanya na maelezo anaweza kufuata vile yanavyofaa.

Wanafunzi wanang'ang'ana kufanya masomo yao kwenye tarakilishi hili. Wameketi wakiwa makini sana wakiangalia jinsi ambavyo wanavyoitumia. Wameweza kukaa kwa pamoja, ili mmoja akiwa na shida aweze kuuliza mwenziwe.

Shule ambayo huwa linafunza watu ama wanafunzi jinsi ya kutengeneza viifaa ya teknolojia kama vile television na tarakilishi. Huwa wanafunza wanafunzi wa kike na wa kiume, kwa uoja na pia wanaweza kushika kwa haraka kwa sababu mwalimu ako hapo.